Hili ni duka la nguo na mifuko. Kuna rafu ndefu zilizopangika kwa utaratibu zikiwa na nguo na mifuko ya aina mbalimbali. Rangi nyekundu ya nguo na mifuko inatoa mvuto na pia inaonyesha urasmi. Hii inaonekana kuwa ni duka ndogo la rejareja.

Hapa kuna rafu zilizojazwa na viatu vingi vya watoto, hasa, sandali na viatu laini vilivyopangwa kwa safu na kupakwa rangi mbali mbali. Viatu vimeruhusiwa kutoka kwenye vifaa maalumu vya kuning'inia, na bei zikiwa zimeambanishwa.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la nguo lililopangika kwa safu za nguo zilizoning'inia na rafu za viatu. Inaonekana kuna sehemu tofauti kwa nguo za wanawake na nguo za watoto kama inavyoonekana kwenye mabango mekundu. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi.

Hili ni duka la nguo za kiume lililopangika vizuri na la kifahari. Kumejaa nguo, viatu na vifaa vingine vilivyopangwa kwenye rafu na meza. Katikati kuna kiti cha kupendeza chenye muundo labda cha wateja kupumzika au kujaribu viatu.

Hili ni duka la nguo na viatu lenye jina Italian Men's and Ladies Fashion . Bango la duka lina rangi za bendera ya Italia, kijani, nyeupe na nyekundu. Ndani ya duka kuna viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na stendi pamoja na nguo zilizoning’nizwa.

Hapa ni ndani ya duka la nguo, labda duka la LC Waikiki kutokana na bango kubwa la Waikiki linaloonekana. Kuna wanawake na wanaume wakinunua nguo na pia kuna mannequins zilizovalia nguo mbalimbali ikiwemo sweta na mashati. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Hili ni duka la nguo lililojaa watu, wengi wao wakiwa wateja wakichagua nguo kutoka kwenye rafu na stendi mbalimbali. Kuna pia watu kwenye kaunta ya malipo wakisubiri kulipia bidhaa zao. Upande wa juu kuna bongo linaloonyesha mens section .

Hili ni duka la nguo lenye shughuli nyingi. Kuna rafu na sehemu za kuuza nguo na mifuko mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo na kuna bango lililoandikwa School Uniforms On Sale upande wa kushoto. Mlinzi akiwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa, anaonekana akisimama karibu na mlango.

Hili ni duka la nguo na vifaa vya mitindo. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu iliyojaa miwani ya jua, katikati ya duka kuna njia iliyowazi na pande zote mbili kuna bidhaa nyingine kama vile mikoba, shanga na mitandio zikiwa zimepangwa kwa uangalifu.

Hili ni duka la nguo, likiwa limejaa nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi za chuma. Kuna nguo za kila aina kuanzia mashati, hadi suruali na sketi. Kuta zimepambwa kwa rangi za kuvutia za zambarau, kijani na chungwa. Na kuna mwanaume aliyesimama upande wa kushoto, amevaa kofia nyekundu na shati jekundu.

Hili ni duka la nguo labda la mitumba lililo jaa nguo zilizopangwa kwenye reki. Kuna nguo za kila aina na rangi tofauti. Kuta za nyuma zina rangi za zambarao na kijani kibichi.

Hili ni soko la wazi au duka la zawadi lililojaa bidhaa nyingi za kitamaduni na ufundi wa mikono. Kuna rundo la vitambaa vyenye rangi angavu, vinyago vya mbao vya wanyama kama twiga na vifaa vingi vya shanga na mapambo. Pia kuna vijiko vya mbao vilivyochongwa na vitu vingine vya sanaa.

Hili ni duka la nguo lililopangwa vizuri lenye kuta na mapambo ya rangi ya waridi na nyeupe. Nguo nyingi zimening'inia kwenye reki na kuwekwa kwenye rafu zikionyesha aina mbalimbali za nguo za kuuza. Kuna nguo za kila aina kuanzia masharti hadi suruali na sketi zikionyesha duka lina bidhaa nyingi.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la nguo au idara ya bidhaa likiwa limejaa nguo na viatu vilivyopangwa kwenye rafu na stedi. Sakafu ina vigae vyeupe na kuna taa nyingi zinazo ng'aa kutoka dari zikitoa mwanga mwingi.

Picha inaonyesha ndani ya duka la kisasa la nguo labda duka la vivo kama inavyoonekana kwenye ishara ndogo upande wa kushoto. Nguo mbalimbali za rangi tofauti zimepangwa vizuri kwenye raki za chuma na kuta nyeupe na taa za kisasa zinalifanya duka lionekane angavu.

Picha inaonesha duka la nguo la vivo lililoko ndani ya jengo la kisasa labda duka kubwa ua jumba la maduka. Dirisha kubwa la kioo linaonyesha nguo mbalimbali zilizo pangwa kwenye raki. Kwenye mlango ishara ya vivo inaonekana wazi ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya biashara ya rejareja.

Hili ni duka la nguo na viatu lilopangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa nguo zilizokunjwa na koti chache na juu kuna viatu vingi vilivyopangwa kwenye masanduku. Upande wa kulia viatu vingine vimepangwa kwenye rafu.

Hapa kuna vinyago vitatu vilivyopangwa juu ya rafu ndani ya duka. Ambapo chini kuna nguo zilizoning'inizwa. Kinyago cha kwanza ni dubu wa manjano, kisha kuna kinyago cha nyani wa rangi ya pinki na mwishowe kuna kinyago cha pengwini mweusi na mweupe.

Hapa ni ndani ya duka la kuuza magari labda la Nissan kutokana na nebo inaonekana. Kuna magari kadhaa mapya yaliopangwa vizuri ndani ya eneo hilo. Mbele kidogo kuna dawati la mapokezi na wamawake wawili, labda wafanye kazi wakiwa tayari kutoa huduma.

Hili ni gari la Toyota Landcruser Prado TX. Gari hili lina rangi ya kijivu cheusi, na linaonekana likiwa limeegshwa nje. Bamba la namba la gari linaonekana na limeandikwa KDK. Gari lina matairi makubwa na muundo dhabiti.

Hii ni injini ya gari ikiwa imefunguliwa kwa mbele ikiwa inaonyesha vifungu mbalimbali kama vile betri nyekundu upande wa kulia, chujio cha hewa na nyaya mbalimbali .Injini yenyewe inaonekana kuwa na nembo ya toyota juu yake.

Hili ni gari la kisasa la rangi ya kijivu lililopakiwa nje. Upande wa nyuma kuna ukuta, uzio na miti. Huku anga likiwa wazi na jua kali. Gara linaonekana likiwa katika hali nzuri.

Hili ni gari la kibinafsi na rangi nyeusi likiwa limeegeshwa katika eneo la maegesho . Gari hili lina nambari ya usajili inayoonekana vizuri. Picha hii inaonyesha gari linalotumika , likiwezekana linauzwa au linaegeshwa katika uwanja wa ndege.

Hapa kuna mwanamke na mwanaume wakiangalia magari ndani ya chumba cha kuonyesha magari. Mwanamke, ambaye huenda ni muuzaji au mtaalamu ,amaonekana kumwelekeza mwanaume huku wakipita karibu na magari mbalimbali, ikiwemo gari la buluu upande wa kushoto na gari jekundu upande wa kulia.

Hapa kuna magari mawili meupe yaliyokua yameegeshwa, yanafanana na magari ya michezo au magari yenye nguvu nyingi. Gari lililo mbele linaonekana kuwa dodge challenger likionyesha muundo wake wa mbele wenye nguvu na taa za mbele zenye umbo la duara. Gari jingine linaonekana kuwa ford mustang.

Hili ni lori la kusafirisha magari linalojulikana kama Car Hauler Trailer, likiwa limebeba magari kadhaa. Lori hilo ni refu na lina muundo wa ghorofa mbili ili kuwezesha kubeba magari mengi zaidi. Magari yanayobebwa yanaonekana kuwa mapya. Picha hii inaeleza biashara ya kusafirisha magari kwa wingi kutoka kwa sehemu moja kwenda nyingine.

Hili ni gari ndogo la abiria aina ya toyota highers lenye rangi nyeupe mlango wa kando wa abiria umefunguka. Gari limeegeshwa kwenye barabara lenye lami kwa nyuma kuna majengo Miti na bango la mpesa. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache na hali ya hewa ni nzuri.

Hili ni gari dogo la abiria linalofanana na gari la utalii au la kusafirisha watu. Gari hili limeegeshwa kwenye njia ya vumbi huku nyuma yake kukiwa na mlima mkubwa. Picha hii inaweza kumaanisha utalii, usafiri, au safari za barabara katika maeneo ya vijijini.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ikiangalia kutoka upande wa dereva, kuna viti vilivyofunikwa kwa kitambaa jeusi, dashibodi, usukani na Console ya kati. Sehemu za mbao zenye rangi nyekundu zinaonekana kwenye dashobodi na milango zikiongeza nguzo wa anasa.

Hili ni gari la Toyota Hilux likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Kuna mtu mmoja amekaa nyuma ya gari hili. Miti ipo nyuma ya gari hili ikionyesha mazingira ya mashamba au mbuga. Gari hili linaonekana kutumika kwa safari za mbali au maeneo magumu.

Hili ni gari la kisasa la Subaru Outback lenye rangi ya kijivu iliyokolea likiwa limeegeshwa nje. Gari linaonekana safi na limetunzwa vizuri. Nyuma ya gari kuna ukuta wa matofali na uzio wa chuma. Ardhi inaonekana kuwa na vumbi.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari la zamani hasa dashibodi na usukani. Usukani ni mweusi na una muundo wa pete, huku katikati ukiwa na nembo inayoonekana kama farasi anayeruka. inaweza kuwa Ford Mustang. Dashibodi ina vifaa vya kupimia kasi na mafuta pamoja na swichi na redio ya zamani upande wa kushoto.

Hili ni gari la kijani kibichi aina ya Land Rover Series likionyesha muundo wake wa kubeba mizigo. Gari hili lina paa wazi na linaonekana limetunzwa vizuri. Limeegeshwa kwenye barabara yenye lami na ukuta wa matofali na mimea huonekana nyuma. Gari lina rimu nyeupe na matairi yanayofanana na gari za zamani.

Hili ni gari la abiria la aina ya Toyota Hiace lenye rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Gari hili linaonekana kuwa la matumizi ya kibiashara, labda matatu au gari la watalii. Ina vioo vilivyotiwa giza na matairi yenye rimu za rangi ya shaba. Nyuma ya gari kuna miti na majengo yanayoonekana kwa mbali.

Hapa kuna magari ambayo yemeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, likionekana kama sehemu ya maegesho ya nje. Upande wa kushoto kuna lori ndogo la Isuzu lenye rangi ya blue nyeusi, likiwa na ngome ya chuma nyuma, likionyesha linaweza kutumika kubebea mizigo.

Hili ni sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya mbele vya abiria na dereva viti vimefunikwa na ngozi nyeusi na kuna dashboard ya kisasa yenye vifungo vingi. Gari lina paa la kioo likiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Sakafu ya gari ina mikeka ya rangi ya kahawia.

Hili ni gari la kisasa la kia lenye rangi ya kijivu. Likiwa limeegeshwa mbele ya geti lenye mapambo. Taa za mbele za gari zimewashwa na zinaonekna kung'aa. Gari hilo lin muundo maridadi na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hili ni kiti cha nyuma cha gari ambacho kina viti vitatu vilivyofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu isiyokolea, kinachoonekana kuwa safi na katika hali nzuri. Mikanda ya usalama imefungwa vizuri na chini ya kiti cha abiria wa mbele, kuna kizima moto chekundu. Kupitia dirisha, kuna magari mengine na miti inayoonekana nje.

Hii ni sehemu ya nyuma ya gari nyeusi lenye jina la chapa Subaru likionekana chini ya mlango wa nyuma. Mlango wa buti umefunguliwa, ukionyesha nafasi ya kubwa ya mizigo ilio wazi na safi. Viti vya nyuma vinaonekana vikiwa vimekunja au vikiwa tayari kukunjwa ili kutoa nafasi zaidi.

Hili ni gari ya Land Cruiser la rangi ya bluu na kijivu, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari lina raki kubwa ya mizigo juu ya paa, na ngazi nyuma, ikionyesha kuwa limeandaliwa kwa safari ndefu, au kubeba mizigo mizito.

Hili ni gari la kubebea mizigo la Toyota Hillux, lenye rangi ya kijani kibichi iliyokolea, likiwa limepaki kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu. Lori hili lina magurudumu ya aloi na baa za chuma za kupanda. Upande wa kulia, mtu anaonekana akiwa amevaa koti la njano la usalama.

Hapa kuna safu ndefu ya magari meupe yaliyopaki kwenye eneo la wazi, labda uwanja wa maegesho au kituo cha magari. Magari yote yanafanana kwa rangi na yanaonekana kuwa mapya. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kwenye anga la bluu. Picha hii inaweza kuwa inaonyesha magari mapya yanayosubiri kuuzwa.

Hili ni gari la kifahari Iinayoonekana kuwa Toyota Land Cruiser Prado likiwa na rangi ya kijivu isiyokolea likiwa limeegeshwa kwenye eneo la changarawe. Gari hilo linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri. Nyuma ya gari kuna ukuta na geti la buluu na mimea inayoonekana nyuma.

Hili ni chumba cha maonyesho cha magari ya hyundai kikiwa na magari matatu ya kisasa, yaliyoegeshwa mbele. Kuna meza ya mapokezi nyeupe, na mtu amesimama nyuma yake. Ukuta wa nyuma una bango kubwa la matangazo ya gari ya hyundai.

Hili ni gari la aina ya Subaru Forester, lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa nje. Gari linaonekena liko katika hali nzuri, likiwa safi na lenye mng'ao. Nyuma ya gari kuna uzio wa chuma, na kuta za majengo zinazoonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali.

Hili ni gari dogo nyeusi linaloonekana kuwa Toyota Passo au sawa na hilo likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la lami. Inaashiria kuwa gari hili limesajiliwa inchini Kenya. Nyuma ya gari hilo kuna lori dogo jekundu na majengo.

Hili ni trela kubwa la kusafirisha magari, likiwa na rangi ya buluu nyeusi. Trela hili lina magari juu yake, na linaonekana kuwa limefunguliwa, na tayari kwa ajili ya kubeba. Lina matabaka mawili yaliyoinuka kwa ajili ya kupakia magari.

Hapa kuna dashibodi ya gari gizani, chini ya spidometa kuna kiashiria cha mafuta kinachoonyesha nusu tanki la dizeli, taa za onyo nyekundu zinaonekana zikiwaka upande wa kulia, zikiashiria kuwa injini imewashwa au kuna tatizo.

Hili ni gari jeupe la Volkswagen Tiguan , likiwa limeegeshwa kando ya barabara likionekana jipya na safi. Ni la kisasa, lenye muundo wa michezo. Nyuma yake kuna miti na mabango ya kibiashara, ikionyesha kuwa liko katika eneo la mijini au mtaa.

Picha inaonyesha gari la Subaru Forester lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe labda katika uwanja wa kuuza magari. Ina namba ya usajili wa Kenya. Nyuma yake yanaonekana magari mengine kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa. Majengo ya makazi yanaonekana kwa mbali yakipendekeza eneo la mijini au viungani mwa jiji.

Gari kubwa jeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha kisasa, labda duka la magari. Chumba kina taa nyingi za dari, kuta nyeupe, sakafu safi ya vigae. Gari linaonekana jipya na lina ng'aa. Kwa mbali kuna vitu vingine vinavyoonekana kama samani za ofisi au maonyesho.

Hili ni gari la Toyota Prado lenye rangi nyeusi au kijivu iliyokolea likiwa limeegeshwa nje, gari hili lina sahani ya leseni ya Kenya iliyoanza na herufi KDK muundo wake unaonyesha kuwa ni gari la kisasa na imara labda likiwa limeegeshwa kenywe eneo la nyasi au changarawe karibu na jengo.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ikilenga viti vya nyuma. Viti hivyo vinaonekana kuwa safi na vimefunikwa kwa kitambaa chepesi labda cha rangi ya kijivu. Chini ya viti vya mbele kuna kifaa chekundu labda kizima moto. Kupitia madirisha inaonekana gari limeegeshwa nje.

Hili ni eneo la Maua ikiwa ndoo kadhaa zilizojaa maua mbalimbali mauna meupe mekundu na mengine yenye rangi tofauti yanaonekana pia kuna mimea ya kijani vya kupakia mimea kama vile utepe.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi, wauzaji na wanunuzi na bidhaa nyingi za kilimo kama vile tikitimaji na mamboga zimewekwa chini. Picha inaonyesha biashara ya kila siku kwenye soko.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi labda soko la ufundi au la utalii likiwa na bidhaa nyingi zikiuzwa. Kila upande wa njia nyembamba umejaa mifuko, nguo na uchoraaji wa sanaa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea, wakisimama na kutazama bidhaa huku baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya kibiashara.

Hili ni soko wazi au banda la kuuza kazi za sanaa za mikono. Kwenye arthini kuna bidhaa nyingi za mbao zilizochongwa, zikiwemo sanamu za wanyama kama tembo na twiga maski na mapambo mengine. Mtu mmoja anaonekana ameketi upande wa kushoto akishughulika na bidhaa zake na kuna watu wengine wasioonekana wazi nyuma.

Hili ni soko la matunda lenye shuguli nyingi. Kuna rundo la matunda yaliyopangwa kwa uangalifu yakiwemo maembe, parachichi, ndizi na mengine mengi. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua au kuuza matunda. Na anga hewa inaonekana kuwa hai na yenye pilkapilka.

Hili ni duka la nguo au chumba cha kushona, kikiwa kimejaa vitambaa na nguo zenye rangi mbalimbali na sampuli mbali mbali. Sehemu kubwa ya ukuta imefunikwa na rafu zilizojazwa vitambaa ,vilivyokunjwa vizuri. Upande wa kulia, kuna nguo zilizoninginia, baadhi zikiwa na michoro ya wanyama kama chui.

Hii ni soko la wazi au duka la nguo za mitumba, likiwa limejaa aina mbalimbali za viatu vilivyopangwa kwenye meza au raki. Kuna viatu vya aina tofauti, ikiwemo raba, buti na viatu vya kawaida. Baadhi ya viatu vimehifadhiwa juu ya rafu, vingine vimepakiwa kwenye magunia.

Hili ni eneo la soko au duka la wazi, likiwa na vibanda vilivyojengwa kwa miti na mabati. Kuna bidhaa nyingi zimetundikwa na kuwekwa kwenye rafu, ikiwemo nguo, mifuko na vitu vingine. Mbele ya picha, kuna mtu amekaa akifanya kazi kwenye mashine ya kushona.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa nyingi za kitamaduni za kiafrika zikiwemo nguo zenye rangi za kuvutia, vinyago, sanaa za mikono na vyombo vya muziki. Bidhaa zimewekwa kwenye turubai chini na pia zimetundikwa kwenye stendi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakifanya biashara sokoni.

Hiki ni chumba kiichojaa rekodi za muziki na vifaa vya zamani za kucheza muziki. Kuna gramafoni kubwa ya shaba ikiwa imewekwa katikati. Kuta zimetengenezwa kwa mbao na zimepambwa kwa kanda za muziki za zamani na picha za wasanii. Chini kuna rafu zilizojaa rekodi ikionyesha mkusanyiko wa muziki.

Hapa kuna rundo kubwa la bidhaa za sanaa za mikono, hasa shanga na vito mbalimbali zikiuzwa sokoni. Kuna mikufu, vikuku na mapambo mengine yenye rangi nyingi yaliyopangwa kwa namna isio rasmi. Upande wa kulia, kuna mfuko uliojaa vitu vinavyofanana na maganda ya konokono au mawe madogo.

Hapa kuna meza iliyojaa bidhaa za sanaa za shanga zenye rangi mbalimbali zikiwemo mikufu, vikuku na pete zikiuzwa sokoni. Bidhaa hizo zimetandikwa kwa uangalifu juu ya kitambaa cheupe. Kwa nyuma watu kadhaa wamekaa wakionekana kuuza au kununua bidhaa.

Hapa kuna rundo kubwa la viatu vya kuteleza, zikiwa zimepangwa kwa wingi na kunyongwa, zikionyesha rangi na mitindo mbalimbali. Viatu hivi vinaonekana kuwa vinauzwa labda kwenye duka, soko la mitumba au kituo cha kukodisha viatu vya kuteleza.

Hili ni soko la wazi lenye shuguli nyingi, labda soko la watali au soko la sana za mikono. Katikati ya picha, kuna zulia la njano lililojaa sanamu za mbao na bango zenye maandishi ya karibu. Upande wakulia, kuna ngoma za kiafrika za ukubwa mbalimbali. Kwa nyuma, kuna wawezeshaji wengine wakiuza nguo za kiafrika zenye rangi nzuri na bidhaa nyingine chini ya miavuli.

Hapa kuna viatu vya aina mbalimbali, ikiwemo viatu vya michezo, vikiwa vimetundikwa au kupangwa kwenye meza. Viatu hivyo vina rangi tofauti, tofauti kama ile nyeupe, nyeusi, nyekundu na bluu; vikionyesha aina mbalimbali vya mitindo.

Hii ni meza ya soko iliyojaa bidhaa za miguu, ikiwemo viatu vya wanawake vilivyotundikwa juu. Na rundo la viatu vya kuteleza na sandari chini. Kuna miwani ya jua yenye rangi jingi iliyopangwa kwenye gridi.

Hapa kuna rundo kubwa la viatu mbalimbali, ikiwemo viatu vya michezo, buti na viatu vya watoto, vikiwa vimetandazwa juu ya turubai ya buluu kwenye soko la wazi. Baadhi ya viatu vinaonekana vikiwa vimetumika huku vingine vikiwa mpya.

Hili ni soko lenye shuguli nyingi kando ya barabara likiwa na wachuuzi wengi wakiuza bidhaa zao. Kuna matunda na mboga nyingi zikiuzwa chini na baadhi ya wachuuzi wametumia miavuli kuwakinga na jua. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa.

Hapa kuna rundo la marobota makubwa ya nguo yaliyobanwa yakiwa yamefungwa kwa kamba nyeusi. Nguo hizo zimefungwa kiasi ndani ya plastiki ya wazi na unaweza kuona baadhi ya rangi na ruwaza za nguo hizo . Hii inaashiria kuwa ni mzigo wa nguo za mitumba au nguo za jumla zilizokusudiwa kuuzwa ama kusambazwa.

Hili ni soko la wazi la bidhaa za sanaa na ufundi, labda soko la nguo na vito vya kiasili. Kuna vibanda vingi vilivyopangwa kwa safu vikionyesha bidhaa mbalimbali kama vile shanga, nguo na mapambo mwengine. Watu wachache wanaonekana wakitembea kati ya vibanda.

Hii ni nyumba ya makazi yenye ghorofa moja ikiwa imejengwa kwa mtindo wa utamaduni, inahepa la vigae vya udongo na kuta za mawe, karibu na nyumba kuna bustani ndogo na mimea huku bustani ikiwa na nyasi iliyokatwa vizuri, picha hii inaonesha makazi ya familia.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo linaonekana ni la makazi. Jengo hili linaitwa North Crest View. Na lina madirisha na baraza nyingi. Kuna bango linaloonyesha kuna vyumba vinavyokodishwa. Picha hii inaelezea biashara ya upangishaji wa nyumba.

Huu ni mtaa wa kisasa wenye nyumba za kifahari. Nyumba zote zinaonekana kufanana, na zina kuta na milango mikubwa. Barabara ni safi na kuna mimea iliyopangwa vizuri. Hii inaonekana kuwa ni mtaa wa makazi ya watu wenye uwezo.

Hili ni jengo refu, labda la kiwanda, likiwa na paa refu lililoezekwa kwa nyasi au makuti. Paa lina muundo wa kipekee likiwa na sehemu zinazochomoza kama miba. Kuta za jengo zinaonekana kuwa na matundu au muundo wa wazi, labda kwa ajili ya uingizaji wa hewa au kama sehemu ya ujenzi wake.

Hili ni jengo la ghorofa nyingi linafanana na jengo la kibiashara au makazi likiwa na mabango yenye maandishi to let . Juu ya jengo kuna antena za mawasiliano. Mbele ya jengo kuna eneo la wazi lenye nyasi na rundo la magogo na mifuko ya saruji ikionyesha kuwa eneo hilo linaendelezwa au linafanya ujenzi.

Hii ni bustani ndogo iliyo wazi na matangi mawili meusi ya maji, mti wa papai na mimea mingine midogo pamoja na ukuta wa zege na nyumba za ghorofa zenye rangi ya pitch wa nyuma .Bustani hii ina sehemu ya nyasi na udongo ulio wazi na inaonekana kuwa nyuma ya nyumba au kwenye eneo la makazi.

Hapa kuna nyumba lenye paa la kahawia na kuta zenye rangi ya kupendeza, na inaonekana kuwa na ghorofa moja au mbili. Imefungwa kwa ukuta mrefu wa mawe au matofali ya rangi ya kahawia, na juu yake kuna waya wa miiba na uzio wa umeme kwa ajili ya usalama.

Hapa kuna majengo mawili yenye muundo wa kipekee, yanayoonekana kama yanatumiwa kwa biashara au malazi. Majengo haya yamejengwa kwa kutumia mbao na vifaa vya asili kama vile paa za makuti ikitoa mwonekano wa kitamaduni au ujenzi rafiki wa mazingira.

Hapa kuna nyumba kadhaa zenye paa nyekundu, zikiwa zimejengwa katika eneo linaloonekana kuwa la makazi. Baadhi ya nyumba zimezungukwa na uzio wa mawe, na kuna mimea michache na miti kati ya majengo. Mbele ya nyumba hizo, kuna eneo kubwa la ardhi kavu yenye nyasi zilizokauka.

Hili ni jengo la ghorofa nyingi ambalo bado linajengwa. Jengo hilo limejengwa kwa matofali ya saruji na lina madirisha ya buluu na mabati ya rangi ya zambarau. Sehemu ya chini ya jengo imefunikwa kwa mabati ya zamani.

Hii ni jikoni la kisasa lenye rangi ya kijivu. Kuna jiko la kisiwa katikati, na kabati zilizojengwa ndani zilizotundikwa ukutani. Sakafu inaonekana kuwa mbao ngumu. Katika chumba kinachoonekana kupitia mlango ulio wazi, sakafu ni mbao na kuta nyeupe.

Hili ni jengo la ghorofa la kisasa. Jengo lina rangi ya kahawia na zambarau. Ghorofa ya chini ina maduka mbalimbali ikiwemo glamour salon, shop to let na maduka mengine. Anga ni safi na kuna mawingu machache ikionyesha siku yenye jua.

Hapa kuna majengo mengi marefu na mafupi chini ya anga lenye mawingu. Kwa mbele kuna majengo ya chini, baadhi yakiwa yameanza kuchakaa na kuna mwelekeo wa shughuli za ujenzi au uharibifu. Hali hii inaonyesha kuwa ni jiji lenye shughuli nyingi na linaloendelea kukua.

Hili ni jengo la kisasa la ghorofa nyingi, likiwa na rangi ya kijivu, nyeupe, na matofali meusi. Anga ni buluu safi yenye mawingu machache, ikionyesha siku nzuri. Kuna nyaya za umeme zinazopita mbele ya jengo na baadhi ya miti midogo inaonekana chini.

Hili ni jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa jengo la kibiashara au makazi, likiwa na madirisha mengi na vioo vinavyong'aa. Jua linang'aa moja kwa moja nyuma ya jengo, likisababisha mng'ao mkali na kivuli.

Hapa kuna jengo kubwa la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa chini ya ujenzi au ukarabati. Jengo hili liko katikati ya eneo wazi lenye nyasi kavu. Mbele yake kuna barabara ya vumbi au udongo. Anga ni la buluu na lina mawingu machache.

Hapa kuna jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi, likiwa na rangi nyeupe na njano iliyong'aa. Chini ya jengo kuna bwawa zuri la kuogelea lenye maji ya buluu lililozungukwa na eneo la kupumzikia lenye mbao na nyasi ya bandia. Watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na bwawa, wakionyesha mazingira ya kupumzika na ya kisasa.

Hili ni sehemu ya duka kubwa, hasa eneo la kuuzia samaki, kama inavyoonekana kutoka kwa eneo fish monger lililoandikwa kwa herufi kubwa juu. Kuna mabango yanayosema we proudly support local fishing . Chini yake kuna meza na vifaa vya kuonyesha samaki na vyakula vya baharini vilivyopangwa vizuri kwenye barafu.

Hili ni eneo la kuuza mananasi ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Mananasi yamepangwa juu ya meza ya kioo. Kuna bango linaashiria bei ya mananasi na huduma ya kukatwa bure. Picha hii inaonyesha biashara ya matunda katika duka kubwa.

Hili ni sehemu la matunda na mboga za duka kubwa. Kuna rundo kubwa ya viazi upande wa kushota na rundo la vitungu nyekundu na mboga zingine kama karoti, vitungu na saladi zilizopangwa vizuri kwenye meza ya kuonyeshea

Hili ni sehemu la mikate na keki ndani ya duka kubwa. Kuna rafu za vioo zilizojaa keki, vipande vya keki na bidhaa nyingine za kuoka zilizopangwa vizuri zikionyesha bei pia. Nyuma ya rafu hizo kuna ukuta wenye matofali meusi na neno Bakery limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la kisasa labda duka kuu au soko la chakula maalumu. Kuna rafu na sehemu nyingine zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na mboga zilizopangwa kwenye vigari vya mbao upande wa kushoto na vyakula vingine kama vile mikate na vyakula vilivyopakiwa vizuri.

Hili ni duka kubwa au duka la jumla lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa vinywaji na juisi .Njia kati ya rafu ni pana na kuna mtu mmoja au wawili wamesimama kwa mbali. Sakafu inaonekana kuwa na madoa madogo na kuna kisaduku kimoja cha carton chini karibu na mtu huyo.

Hili ni eneo la bidhaa za kusafisha ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile sabuni ya kufulia, sabuni za vyombo na bidhaa za usafi wa nyumba. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri zikionyesha wingi wa bidhaa zinazouzwa.

Hii ni sehemu ya duka iliopangwa kwa ajili ya kuuza karanga na nafaka kwa wingi. Juu ya rafu kuna ishara kubwa enye maneno nut and cereals yalioandikwa kwa herufi kubwa zinazongaa chini yake kuna mistari mirefu ya vyombo vya uwazi vilivyojaswa aina mbali mbali za karanga na nafaka.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la bidhaa, kuna rafu, ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali kama vile karatasi za joo na vitu vingine vya nyumbani upande wa kushoto, upande wa kulia kuna rafu zilizo jaa vyakula vya aina mbali mbali na vitu vya kunywa.

Hapa ni ndani ya duka kubwa likiwa na rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali upande wa kushoto kuna bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu na upande wa kulia kuna rafu zingine zenye bidhaa tofauti. Katikati ya duka kuna vifurushi vikubwa vya unga au mchele vilivyopangwa juu ya kila kimoja.

Hapa ni ndani ya duka kubwa au supamaketi ikiwa na rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali za chakula na mahitaji mengine. Bidhaa kama cerelac, nafaka na vitafunio vingine vinaonekana kupangwa vizuri kwenye rafu. Bei pia zimeandikwa kwenye baadhi ya rafu.

Hili ni duka kubwa la kisasa linaloonekana kama duka la rejareja. Kuna bidhaa nyingi zikiwemo mikate na bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye rafu na meza. Katikati kuna stendi ya Colgate yenye bidhaa za meno.

Hili ni duka kubwa au supermarket likiwa na rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali hasa kahawa na vinywaji vingine. Kuna mifuko na paketi za kahawa za aina tofauti kama vile Java house na Domance Coffee house.

Hapa ni ndani ya duka kubwa au supermarket na sakafu nyeupe iliyopangwa kwa vigae. Upande wa kulia kuna rafu zilizojazwa bidhaa huku baadhi ya bidhaa zikiwa zimepangwa kwenye meza. Kwa mbali upande wa kushoto kuna kaunta za malipo na baadhi ya watu wanaonekana wakisubiri kulipia au kuhudumiwa.

Hili ni duka la Quickmart, likiwa na magari kadhaa yameegeshwa mbele yake. Duka hili lina nembo kubwa nyekundu ya Quickmart na linaonyesha fresh and easy . Juu ya duka hili kuna biashara kuna biashara zingine kama Bata. Jengo lina ghorofa kadhaa na linaonekana kuwa katika eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara.

Hili ni duka kubwa la kisasa ambalo linaonekana kama duka la jumla. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri zikiwemo pakiti za vitafunwa, vinywaji na bidhaa nyingine za nyumbani. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia wengine wakiwa na mikokoteni ya ununuzi.

Hili ni sehemu ya duka kubwa, ikiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa za usafi wa mdomo. Kuna aina nyingi za dawa za meno, hasa, Colgate na Sensodyne, zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kwa mbali kuna bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye rafu za duka.

Hapa kuna rafu kubwa ilio jaa bidha za sanaa za mikono na zawadi, zinazopatikana katika duka kubwa au soko la kisasa. Kuna mifuko ya kiasili, vito, sanamu ndogo na vitu vingine vya mapambo. Vyote vikiwa vimetengenezwa kwa mikono na vikiwa na muundo wa kiafrika.

Hapa kuna mfanyakazi wa duka akiwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa yenye nembo ya Naivas, saves you money at your service , akipanga bidhaa kwenye rafu katika duka kubwa. Rafu zimejaa chupa za michuzi, mafuta na bidhaa nyingine nyingi za chakula.

Hapa ni ndani ya duka kubwa, likionyeshana sehemu ya vifaa vya nyumbani. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbali mbali kama vile wapishi wa wali na vifaa vingine vya jikoni, baadhi vikiwa kwenye vifunganisho vyao. Kuna alama za bei zilizowekwa kwenye rafu.

Picha inaonyesha rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Tunaeza kuona chupa za mafuta ya kupikia. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu za chuma na kuunda onyesho la kuvutia la ununuzi.

Hili ni duka kubwa la bidhaa likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa, mbali mbali ikiwemo mafuta ya kupikia na vyakula vya makobo wateja kataa wanaonekana wakitembea kwenye korido kati ya rafu baadhi wakiwa na troli za ununuzi moja wa wanunuzi anaonekana amevaa barakoa.